Watoa huduma wawili wa afya wamevalia mavazi maalum ya kinga wakimhudumia mgonjwa anayelala kitandani, wanaonekana wakiangalia hali ya mgonjwa kwa umakini huku kifaa cha kufuatilia afya kikiwa kando yake.

Hapa kuna kijiti cha kutembea kilichotengenezwa kwa chuma. Kifaa hicho kina sehemu mbili, ya mbele na nyuma. Kina miguu minne na kinaweza kurekebishwa urefu wake. Kina mshikio wa rangi ya nyeusi.

Kitanda chenye fremu ya chuma kimetengenezwa kwa ajili ya usalama wa mtimiaji. Kina sehemu ya kuzuia kuanguka upande wa kulia na kushoto. Kitanda kimefunikwa na shuka ya rangi ya bluu na mito yenye maua.

Kifaa maalum cha kunyanyua wagonjwa kinaonekana. Kina mikono ya kushikilia, sehemu ya kuekea magoti kwenye mito ya buluu na magurudumu madogo. Kifaa hiki kimetengenezwa mahususi kusaidia wagonjwa kusimama na kusongezwa kwa urahisi.

Watoa huduma watatu wa afya wamevalia mavazi ya kujikinga na ugonjwa. Wanamsukuma mgonjwa aliyefunikwa juu ya machela. Wanaonekana wanakimbilia mahali fulani, labda chumba cha upasuaji.

Kundi la watoto linaonekana wakiwa wamejikusanya pamoja. Watoto wengine anaonekana kuwa na utapia mlo. Na wamelala kabisa. Macho yao ni makubwa na sura zao zinaonekana zimejaa simanzi.

Kundi la watu wamekaa kwenye viti wakisubiri. Wengi wao wamevaa barakoa huku baadhi ya wanawake wakionekana kusubiri kwa subira. Mwanaume mmoja amevaa koti la bluu lenye nembo la chuo kikuu cha karatina.

Jeupe ambayo ni kliniki ya rununu ya Beth Mugo. Upande wa gari kuna maandishi makubwa yanayosoma Beth Mugo cancer foundation . Mandishi haya yanaashiria huduma ya matibabu ya cancer , hasaa cancer ya matiti, shingo ya kizazi na tezi duni.

Eneo hili lina kliniki ya rununu iliyokuwa imeegeshwa watu wachache wameketi kwenye viti vya samawati wakisubiri kuhudimiwa watoa huduma wengine wakiwa wamevalia fulana za buluu wanahudumia wagonjwa mbali mbali.

Kikundi cha watu kimekusanyika pamoja, wakiketi kwenye viti. Mtu mmoja ambaye ni mfanyikazi wa afya, amevaa fulana ya blue yenye maneno community health worker mgongoni. Wengine walioketi wanamsikiliza, huku baadhi yao wakiwa wamevaa fulana zinazofanana na zake.

Kikundi cha watu kimekusanyika pamoja wakijadiliana jambo .Mhudumu wa afya wa jamii amevaa fulana ya buluu iliyoandikwa community health worker . Anazungumza na kundi .

Mhudumu wa afya amevalia fulana ya kijani yenye maandishi community health volunteer mgongoni. Amebeba mtoto. Mtoto huyo amevaa shati la rangi na mkono wake mmoja umefungwa kwa bendeji.

Ndani ya hema, kuna watu kadhaa waliofanya kazi au wakisubiri huduma. Watu wengine wamevaa barakoa. Mwanamke amevalia koti jeupe labda daktari au nesi anachunguza mgonjwa.

Lori jeupe limetengenezwa kama kliniki ya rununu na lina maandishi yanayosomeka hatu kwa afya bora. Gari hili lina nembo la shirika fulani na lina ngazi ndogo ya kupanda ndani.

Mwanamke amesimama mbele ya hadhira; akitoa mada huku akiwa ameongoza na msururu watu walio kaa kwenye meza. Kuna hadhira ya watu wengi wamekaa kwenye meza zao wakimsikiliza.

Kundi la watu limekaa kuzunguka meza kubwa wakiwa kwenye mkutano. Wengine wamevaa barakoa na wanashikilia karatasi au daftari. Watu wengi wameinamisha vichwa vyao wakiskiliza au kuandika.

Juu ya uso wa buluu kuna vifaa ya usafi wa meno vilivyopangwa vizuri vifaa hivyo ni pamoja na mswaki ya rangi tofauti tofauti. Uzi wa kusafisha meno na vifaa vya meno vya metali.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa ya kijani na anafanya uchunguzi kwenye kinywa cha mgonjwa. Anashika zana ndogo ya matibabu huku akimwangalia mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha meno na anafungua mdomo wake.

Mwanaume anayevalia shati la samawati anapimwa kiwango cha sukari katika damu yake na mhudumu wa afya. Anaonekana akitabasamu kwa furaha huku mhudumu akichukua sampuli ya damu kutoka kidole.

Timu ya wazima moto wanne wakiwa wamevalia sare zao wako kwenye misheni ya kuzima moto, wawili wao wako mbele moja akiwa ameshika bomba refu la maji wengine wamevalia helmet ngumu fulana maalum za rangi ya kahawia na suruali za buluu.

Barabara inaonekana mvua na safu ya lori za mzigo ziko zimeegeshwa. Lori la mbele lina bendera kubwa yenye nembo ya UPS na ujumbe wa Delivering Humanitarian Relief . Magari haya yanaonekana yamejaa mizigo na yanaelekea kwenye safari ndefu ya kutoa msaada.

Gari jeupe la Kenye Redcross limeegeshwa ufukweni, likivuta boti ndogo kwenye trela. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari na boti, baadhi wakiwa wamevaa sare nyekundu.

Wauguzi wawili wanapitia nyaraka hospitalini, mmoja ameketi mezani na kompyuta ndogo mbele yake, huku mwingine akimsaidia kupanga nyaraka. Wote wawili wanajadiliana kwa umakini kuhusu kazi zao.

Gari jeupe aina ya Toyota limeegeshwa likiwa na ishara ya gari la wagonjwa. Mbele ya gari kumeandikwa ambulance kwa herufi kubwa. Kuna ishara ya msalaba wa buluu kwenye kofia ya gari.

Kundi kubwa la watu wamekusanyika nje wakiketi kwenye viti, benches na chini. Wengi wao wamevalia mavazi ya kawaida na baadhi wamefunika nyuso zao kwa barakoa. Mbele yao, kuna wahudumu wawili wamevalia fulana nyeupe zenye maandishi ya kijani wakizungumza nao.

Wafanyakazi watatu wa afya wanaketi au kusimama wakiwa katika kituo cha huduma za afya. Mmoja wao anasimama huku wawili wengine wakiangalia chini kwenye meza. Wafanyikazi hawa wamevalia sare zinazofanana na vitambulisho.

Waendesha pikipiki wawili waliofunika nyuso zao. Wamevalia mavazi za kijeshi. Wote wamevaa kofia ngumu na fulana za kivita. Na wanaonekana wakibeba silaha zao mikononi.

Kundi la watu limekusanyika karibu na mwanamke, wakipeana vitu. Mwanamke huyo anashikilia jaketi la kuogelea lenye rangi ya machungwa na anaonekana kua na furaha. Mwanamme anayesimama karibu naye anampa mifuko iliyojaa vitu.

Gari la kubebea wagonjwa linasubiri katika eneo la wazi lina rangi nyeupe na msalaba mwekundu juu yake, unaoashiria huduma ya dharura, neno ambulance limeandikwa kwa herufi kubwa mbele ya gari likionekana kinyume.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake, wanashiriki katika shughuli ya usafi. Wanaonekana wakiokota takataka nyingi ambazo zimetapakaa chini kwa kutumia majembe na mikono yao.

Mwanamke amevaa nguo nyeusi na suruali ya rangi ya kahawia. Anatumia kizima moto kuzima moto mdogo unaowaka kwenye chombo cha chuma. Kizima moto anachokitumia ni cha rangi nyekundu.

Hapa kuna aina nyingi za vyakula vyenye afya, vikiwemo matunda, mboga na nafaka. Vyakula hivi vimepangwa pamoja kwenye uso giza. Kuna machugua, zabibu, papai na matunda mengine.

Kundi la vijana wanashiriki katika kazi ya kuchimba udongo wamevalia mavazi ya kawaida na wanatumia majembe kuchimba na kuondoa udongo mwingi kutoka kwenye mto au shimo kila mmoja anaonekana kufanya kazi kwa bidii akijitahidi kuchangia katika mradi huu.

Bahari imejaa samaki wenye rangi tofauti, wakitangatanga kati ya mwamba na mimea. Samaki wengi ni wa njano na kijani, wakisafiri kwa makundi. Kuna miamba mingi ya rangi ya kijivu na mimea ya bahari.

Mtaani kuna mafuriko, maji ya rangi ya kahawia yamefunika barabara. Malori na basi vimekwama katikati ya barabara. Gari moja linaonekana kuzama zaidi na inaonekana kama limefunikwa na maji hadi nusu.

Eneo hili lina sakafu nyeupe inayong'aa na ukuta wenye matofali ya rangi ya kijivu. Kuna meza nyeusi ya matibabu iliyo na kitanda kinachoweza kurekebishwa. Pia kuna mlango wa rangi ya samawati na dirisha lenye fremu ya chuma.

Katika chumba cha matibabu, mwanaume anasimama karibu na mashine ya kisasa ya matibabu. Mashine hio ni ya rangi nyeupe na ina magurudumu ikiwa na sehemu ya kuwekea vifaa.

Vitambaa vya matibabu vimepangwa juu ya meza kitambaa kimoja kama role ya bandeji kiko wazi na kimeenea kwenye meza, juu ya kitambaa hicho kuna mkasi wa chuma huenda vifaa hivi vinatumiwa kwa huduma ya kwanza au katika hospitali kwa matibabu ya majeraha madogo.

Kitanda hiki maalum cha hospitali kina muundo wa chuma na kinaweza kurekebishwa. Kuna godoro la buluu likiwa na sehemu mbili zilizoinuliwa. Chini ya kitanda kuna magurudumu manne yenye vifaa vya kuvizima na pia kuna kifaa cha kudhibiti umeme.

Mashine ya kisasa ya kufuatilia hali ya mgonjwa inatumiwa hospitalini. Kifaa hicho kina skrini inayoonyesha viwango mbalimbali vya afya ya mgonjwa. Mgonjwa analala kitandani na mkono wake umefungwa kwa mirija inayoenda kwenye mashine.

Mwanamke amelala kitandani akiwa amefungwa vifaa maalum vya matibabu ya miguu na kiwiliwili, vifaa hivi ni vya buluu na vimeandikwa namba, vikilenga kuweka miguu na kiwiliwili katika hali maalum.

Katika chumba hiki kuna mashine kubwa ya kupiga eksirei. Mashine hiyo ina meza ya chuma ambayo inatumiwa kwa mgonjwa kulala. Kuna kifaa cha kupiga eksirei juu ya meza hio. Inaonekana kifaa hiki kinatumiwa katika hospitali au kliniki kwa mahudumu ya matibabu.

Daktari na msaidizi wake wanafanya upasuaji katika chumba cha upasuaji. Daktari mkuu ameinama na antumia vifaa vya matibabu, huku msaidizi wake akimwangalia kwa umakini.

Skrini ya buluu imewekwa chumba cha kulala wagonjwa hospitalini. Kimewekwa ili kuwapa wagonjwa faraja huku kitanda kimoja kikiwa kimetenganishwa na kingine. Skrini hii imetengenezwa kwa kitambaa cha buluu na fremu nyeupe ya chuma.

Kundi la madaktari ma wahudumu wa afya wamevalia makoti meupe na baadhi mawevaa stetoskopu shingoni wakisema kiapo. Wote wameweka mikono yao juu huku wakishika karatasi na wanaonekana wakiapa.

Wanawake wawili, wakiwa wamevalia kanzu za bluu na makoti meupe ya maabara, wamesimama mlangoni. Wanaonekana wakitabasamu na wamesimama wima. Wanawake hao wamesimama mbele ya lango la chuma la bluu.

Mhudumu wa afya amevalia sare ya hosipitali ya blue na nyeupe akitayarisha vifaa vya matibabu kwenye meza ya chuma. Anashikilia sindano na chupa ndogo labda akichanganya dawa. Meza hiyo imejaa vifaa vingine vya matibabu.

Wahudumu wa afya wawili wanasimama karibu na gari la kubebea vifaa vya matibabu. Mmoja ameketi kwenye kiti huku mwingine amesimama wote wakishughulika na gari la vifaa.

Dawa kadhaa zenye rangi ya nyekundu zimefungwa kwenye pakiti ya aluminium . Pakiti hiyo ina vidonge viwili kwa kila safu. Kidonge kimoja kimetolewa nje. Dawa hizi zimepangwa kwenye meza ya mbao.

Sanduku la dawa linaloitwa arithromycin limewekwa juu ya counter nyeupe. Kwenye sanduku hilo kuna picha ya mnyororo wa DNA. Nyuma yake kuna kabati la duka la dawa lenye chupa na masanduku mengine ya dawa yakiwa yamewekwa kwenye rafu.

Mtaalam wa afya amevaa glavu za bluu na anachukua damu kutoka kwa mkono wa mtu. Anashika sindano na bomba dogo ambalo limeunganishwa kwenye mshipa wa damu. Anachukua damu kwa ajili ya uchunguzi au matibabu.

Daktari na wahudumu wengine wa afya wanatekeleza upasuaji chumba cha oparesheni. Wamevalia sare za blue za upasuaji, kofia na barakoa, wakizingatia usafi. Wanasimama kuzunguka mgonjwa ambaye amefunikwa kwa shuka za blue za upasuaji.

Mtoto mchanga amelazwa mgongoni akishikiliwa na mtu mzima. Mzazi au mlezi wa mlezi anaangalia kwa makini jinsi anavyopewa matone ya dawa na mtu mwingine. Kichwa cha mtoto limeelekezwa juu mdomo wake ukiwa wazi tayari kupokea dawa kutoka kwenye kidonge kidogo.

Katika chumba cha hospitali, wahudumu wawili wa afya wamevalia sare za blue na nyeupe. Wanaonekana wakiangalia kwa makini sindano, wakijiandaa kwa ajili ya kutoa matibabu kwa mgonjwa.

Mwanamke amevaa barakoa ya bluu na shtai jeupe na anapokea sindano kwenye mkono wake. Mtaalamu wa afya amevaa nguo ya rangi ya machungwa na anatumia sindano kumdunga, mwanamke huyo anaonekana ametulia huku akipokea chanjo hiyo.

M tu mzima anatumia kalamu ya alama kutia wino kwenye kidole cha mtoto. Kidole hicho tayari kimepakwa wino wa rangi ya zambarau. Wino huo unaweza kuwa ishara ya kupiga kura au kupokea huduma fulani.

Kundi la wanawake wanasimama wakiwa wamevalia sare zinazo fanana. Wanawake hawa wote wamevalia aproni za bluu zenye mistari ya manjano na kofia za bluu. Wengi wao wamevaa barakoa za rangi ya chungwa huku mmoja amevaa barakoa ya kijani kibichi.

Hiki ni chombo cha mazoezi cha kuinua uzito chenye fremu imara ya chuma nyeusi. Kina kiti na sehemu ya kuwekea mgongo iliyofunikwa kwa ngozi nyeusi. Kina sehemu maalum ambazo zinaweza kubebea uzito tofauti.

Mmea mdogo wenye majani mabichi unatawala eneo. Majani yake yana umbo la mviringo na yanazunguka shina la kati. Mimea hiyo inaonekana kuwa na majani yenye mikunjo. Inakua juu ya ardhi iliyofunikwa na nyasi.

Mashamba yenye maboga yameenea huku majani yake makubwa yakifunika arthi. Mimea inaonekana yenye afya na kukomaa tayari kutoa maboga mengi. Majani yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na rutuba

Majani ya miti mirefu yanajaa picha hii, yakiunda mandhari ya kijani kibichi. Matawi ya miti hayo yanaonekana kuenea juu na kwa mbali, huku miale ya jua ikipenya. Baadhi ya majani ni madogo na membamba, yakiashiria kuwa ni mti wa aina ya msitu.

Bidhaa kuu kwenye meza ni mizizi ya dawa na vijiti vikavu. Vimepangwa kwa wingi na baadhi ya mizizi imewekwa kwenye mitungi ya plastiki yenye vifuniko vya rangi tofauti. Pia kuna bidhaa nyingine kama poda ya ardhini, labda kutoka kwa mizizi hiyo hiyo.

Majani na mimea mingi inakua shambani, mimea hii inakua kwa namna ya msongamano ikiwa na rangi ya kijani, mimea inakua katika udongo wenye rotuba, baadhi ya majani yanaonekana kuwa makavu.

Hapa kuna mmea wenye majani mapana ya kijani kibichi yaliyochanganyikana na mistari meupe. Majani hayo yanaonekana kuwa na afya na baadhi yana mwangaza wa rangi ya kijivu. Mmea huu umeoteshwa kando ya jiwe kubwa la rangi ya hudhurungi na una ukingo wa ukuta wa bati.

Miti mirefu inaonekana ikiwa na shina za kahawia na majani mengi ya kijani kibichi. Majani haya yanang'aa kwa mwangaza wa jua na yanaonekana kuwa na afya. Anga haina mawingu na jua linawaka juu ya mti.

Mganga wa kienyeji amevaa nguo nyekundu na kofia nyekundu . Ameinama akichonga mzizi au mti. Anatumia kisu kikali akiondoa maganda kwenye mizizi. Mganga huyo anaonekana amevaa mikufu iliyotengenezwa kwa matunda ya mti.

Rafu imejaa na chupa nyingi zenye dawa mbalimbali za kiasili. Chupa nyingi ni za plastiki na zimejaa vimiminika vyenye rangi tofauti. Baadhi ya chupa zimeandikwa na zingine zinaonekana zikiwa na vitu kama mizizi na majani ndani yake.